Rafu ya nguo ndani ya duka inaonyesha mavazi mbalimbali ya wanawake yakiwemo magauni ya mitindo tofauti rangi na michoro mbalimbali. Baadhi ya magauni ya rangi ya angavu kama nyekundu, samawati na manjano huku mengine yakiwa na michoro ya maua au miundo ya kisasa. Juu ya raki hiyo kuna bango jekundu lenye maandishi likionyesha kuwa kuna punguzo la bei kwa baadhi ya bidhaa.

Maonyesho yanaonyesha rafu nyingi zilizojaa suti na koti za wanaume ndani ya duka za rejareja. Mavazi yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na rangi na mtindo huku rangi kama samawati, kijivu na nyeusi zikionekana kwa wingi. Rafu hizo ni za chuma na zinaenda mbali kuelekea nyuma ya duka, zikionyesha kuwa kuna chaguo kubwa la mavazi rasmi kwa wateja.

Maonyesho ya mavazi, yenye rangi mbalimbali yanaonekana, huenda yakiwa ndani ya duka za rejareja. Upande wa kushoto, kuna wavu wa nguo, zilizoning'inizwa kwa urembo, huku sanamu zikiwa zimevalishwa magauni na mavazi mengine ya kuvutia.

Stendi ndefu ya wima ya kuonyesha bidhaa imeshikilia miwani mingi ya jua. Stendi hiyo imetengenezwa kwa chuma cha rangi ya kijivu nyepesi ikiwa na mistari ya vijiti vya mlalo. Miwani hiyo inatofautiana kwa mtindo, rangi na muumbo ya fremu. Chini ya stendi hiyo, kuna jozi kadhaa za viatu vinavyoonekana vikiwa vimepangwa pembeni mwa eneo hilo.

Sanamu ya kuonyeshea nguo yenye rangi ya nyeusi imesimamishwa kwenye dirisha la duka ikiwa imevaa gauni nyekundu fupi lenye maridadi na vipimo vya nyuzi ,nyuma na pembeni ya sanamu hiyo kuna rangi ya mkutano iliyojaa miwani ya jua ya mitindo ya rangi tofauti tofauti, mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya jumba la manunuzi au duka kubwa ikiwa na sakafu na ukuta wa rangi ya kahawa nyepesi.

Rafu ya wima ya kuonyesha bidhaa imepambwa na vifaa vidogo vya mapambo. Rafu hiyo ina vijiti vya chuma vilivyo ekwa kwa mlalo pamoja na ndowano ndogo za kuninginia bidhaa. Vitu vinavyo onyesha ni pamoja na mikoba midogo, bangili na funguo za mapambo zenye vipande vya kupendeza. Rafu hiyo ni ya rangi ya krimu nyepesi. Ndowano na baadhi za funguo za mapambo ni za chuma za rangi ya dhahabu.

Mandhari ya ndani ya duka la rejareja, hususan duka la miwani au sehemu inayouza miwani ya jua na ya kusahihisha macho. Rafu nyingi zimepangwa kwa utaratibu zikiwa zimejaa miwani mbalimbali ya mitindo tofauti. Juu ya mabango hayo kuna mitindo tofauti ya matangazo yanaonyesha wanamitindo waliovaa miwani. Muundo wa duka ni wa kisasa ukiwa na mapambo ya rangi nyekundu kwenye dari na kwa ukuta.

Duka la mavazi linaonekana likiwa na rafu na vibanda vya chuma vyeupe vikiwa vimejaa nguo mbalimbali. Mavazi yanayoonekana ni ya kawaida kama vile fulana, mashati na suruali zikiwa na rangi na mitindo tofauti tofauti. Ndani ya duka kuna mwanga mkali, ukuta mweupe na taa za kisasa zinazoonyesha mwonekano safi na wa kisasa.

Raki mbili ndefu za chuma cheusi zimesimama kando kwa kando, kila kimoja ikiwa na viwango kadhaa vya kuyaanua nguo. Raki hizo zimejaa mavazi kadhaa za watoto kama suruali, mashati, maglovu na sketi. Sakafu ina vigae vya rangi ya krimu na nyuma za raki hizo, kuna ukuta wenye muundo wa rangi ya dhahabu yenye madrida ya kipekee.

Mbele ya duka kuna milango miwili ya vioo inayofunguka na kuelekea njia ya ndani kwenye mwangaza mkali. Ndani, mavazi mbalimbali yanonaekana yakiwa yamepangwa kwenye stendi za maonesho.

Basi dogo jeupe limeegeshwa juu ya lami yenye rangi ya kijivu hafifu. Basi hilo lina paa tambarare lenye rangi nyepesi na madirisha yake yamefunikwa kwa vioo vya rangi nyeusi. Kuna miti na nguzo za umeme zinazoonekana kwa sehemu ya nyuma ya basi hilo.

Mwanamke mwenye tabasamu, na nywele zilizopambwa kwa mtindo wa rasta , ameketi kwenye kiti cha dereva, cha gari. Anaonekana mwenye wakati anapokea funguo za gari, kutoka kwa mkono wa mtu mwingine aliye nje ya gari. Kwa nyuma, kwenye kiti cha abiria, mtu mwingine anaonekana akiwa kwa mbali.

Gari ya rangi ya kijivu kilichokolea imeegeshwa ikiangalia mbele na sehemu ya mbele inaonekana wazi. Nembo ya gari na namba ya usajili vinaonekana kwenye sehemu ya mbele. Gari hilo limeegeshwa juu ya lami ya rangi ya kijivu hafifu. Nyuma ya gari kuna sehemu ya jengo na uzio wa chuma unaonekana kwa umbali.

Magari kadhaa ya rangi tofauti yameegeshwa kwa safu. Magari haya yanaonekana kuwa ya aina na ukubwa tofauti yakiwakilisha miundo mbalimbali. Eneo la maegesho limepangwa kwa mawe ya kupamba sakafu yenye rangi ya kahawa nyepesi iliyopangwa kwa mitindo ya kuvutia. Katika mandhari ya nyuma kuna miti na majengo ya ghorofa huenda yakawa makazi au biashara.

Trela ya kubeba magari yenye rangi ya samawati iliyokolea ina muundo wa urefu wa tambarare na ina ramp nyingi zinazoweza kukunjwa chini. Trela hiyo ipo juu ya uso wa lami au zege. Ina magurudumu makubwa ya rangi ya nyeusi. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo kubwa la viwandani yenye rangi ya samawati hafifu na kijivu na ina vichaka vya kijani vikiwa vimeota mbele na kuzunguka jengo hilo.

Muuzaji wa magari wa kiume aliyevalia suti na miwani , anaonekana akitabasamu huku akielekeza mkono wake kuelekea kwenye gari. Pembeni yake mteja wa kike anasimama naye akiwa anatabasamu ishara ya kuridhishwa na kupendezwa na mazungumzo yao. Wapo ndani ya jumba la maonyesho ya magari ambapo magari mengine yanaonekana katika mandhari ya nyuma. Muktadha wa tukio hili unaashiria kuwa ni majadiliano ya mauzo au utambilisho wa gari jipya kwa mteja.

Tukio la wazi inafanyika katika eneo lenye nyasi, huenda ni uwanja wazi au sehemu ya mapumzikio. Magari kadhaa yameegeshwa moja kwa moja kwenye nyasi. Mbele kabisa kuna gari la mizigo la rangi ya fedha lilionekana kwa uwazi. Katikati ya taswira, mwanaume aliyevaa shati jeupe anatembea huku watu wengine wakiwa wameketi kwenye nyasi karibu na gari jekundu. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mirefu ikiwa mbele ya anga angavu.

Watu kadhaa wamekusanyika nje, katika eneo lenye nyasi na miti inayooneka kwa nyuma. Gari jeusi limewekwa katikati ya eneo hilo na linaonekana kwa urahisi. Baadhi ya watu wamesimama au wamekaa karibu na gari hilo. Mtu mmoja amesimama akiwa amejiegemeza mbele ya gari huku mwingine akiwa amekaa kwenye nyasi mbele kabisa akiwa amejifunika kwa shuka.

Lori la kubeba magari lenye ngazi nyingi imeegeshwa kwenye eneo lenye lami. Lori hilo lina rangi ya kijivu, nyepesi na linabeba magari matatu yenye rangi tofauti. Watu wachache wanaonekana karibu na sehemu ya mbele ya lori. Huenda ni wafanyikazi wanaopakia au kushusha magari. Nyuma yake kuna jengo la rangi nyepesi pamoja na miti kadhaa inayoonekana kwenye mandhari ya nyuma.

Gari dogo jeupe, limeegeshwa kwenye eneo la maegesho yenye lami. Sehemu ya gari jingine la rangi nyepesi inaonekana nyuma ya gari hilo. Jengo linaonekana kwenye mandhari ya nyuma ikiwa ni sehemu ya eneo hilo. Sakafu ya maegesho, imetengenezwa kwa lami ya rangi ya kahawa, kijivu hafifu na mistari ya manjano iliyochorwa juu ya lami hiyo.

Gari la samawati hafifu limeegeshwa juu ya eneo lenye majani. Magari mengine yanaonekana kwa nyuma yakiwa pia yameegeshwa juu ya nyasi huku mstari wa miti ikionekana nyuma yao chini ya anga angavu ukionyesha kuwa ni eneo la mkusanyiko wa nje au sehemu ya maegesho ya muda.

Watu kadhaa wamekusanyika kwenye eneo la nyasi, huenda kwa ajili ya tukio la kijamii. Magari ya rangi ya nyeusi yameegeshwa karibu nao. Kundi la watu waliovaa mavazi ya kawaida wameketi na wengine kusimama karibu na magari hayo. Miti na vichaka vinaonekana nyuma ya eneo hilo.

Lori kubwa la kubeba magari lenye rangi ya machungwa, limeegeshwa juu ya eneo la lami. Lori hilo linabeba magari mengi kwa ajili ya kusafirishwa. Magari hayo yamepangwa kwa safu juu ya trela la kubebea magari, yakiwa ya aina na miundo tofauti tofauti. Nyuma kuna eneo la majani na miti huku anga likiwa na mawingu kiasi.

Safu ya magari kadhaa imeegeshwa kwenye maegesho magari haya yanonekana kuwa ya rangi tofautitofauti kama vile nyeusi, kijivu na nyeupe. Magari haya yanaonekan kutoka juu kidogo ikionyesha sehemu za nyuma za magari.

Gari yenye rangi ya kijivu nyepesi, inaonekana limeegeshwa juu ya nyasi. Sehemu ya gari ingine inaonekana nyuma na upande wa kushoto wa gari hilo, miti na magari mengine yanaonekana kwenye mandhari ya nyuma huku kundi la watu wakiwa wamesimama karibu na magari hayo mengine.

Gari la mizigo limeegeshwa kwenye uwanja wa majani kati ya miti na mtu aliyevaa koti la usalama anaonekana akuwa ameketi sehemu ya nyuma ya gari.

Gari limeegeshwa kwenye eneo la lami karibu na gari lingine lenye rangi ya nyekundu na jengo jeupe la kisasa inayoonekana nyuma.

Gari la kijivu nyepesi limeegeshwa kwenye eneo la lami kwenye kituo cha mafuta. Sehemu ya mbele inaonyesha nembo na nambari ya usajili ya gari. Sakafu imejengwa kwa mawe ya kuunganisha. Sehemu za gari jingine na watu wachache wanaonekana kwa umbali nyuma.

Sakafu ya jumba la kuonyesha magari imefunikwa kwa vigae vya kijivu, vilivyokolea na kung'arishwa. Magari kadhaa yamepangwa kwa mstari kwa mpangilio mzuri na eneo hilo ina mwanga wa kutosha. Sakafu inang'aa kwa kutafakari mwanga unaotoka nje.

Maegesho makubwa yamejaa magari mengi ya rangi mbalimbali hasa kijivu, nyeupe na nyeusi. Magari yamepangwa kwa mpangilio mzuri wa safu yakiwa yameegeshwa kwa karibu. Eneo la maegesho linaonekana kuwa ya lami au sakafu tambarare ya zege.

Gari la abiria lenye rangi ya samawati iliyokolea inaonekana na imepakiwa kwenye trela ya kubebea magari. Imeekwa juu ya jukwaa au mteremko wa rangi ya kijivu iliyounganishwa na gari kubwa. Madirisha ya gari yamewekwa vioo vya giza.

Gari la abiria limeegeshwa chini ya sehemu yenye paa na ina madirisha yenye vioo vya giza na sticker ya njano upande wa nyuma. Gari linaonekana kuwa safi na limehifadhiwa vizuri.

Maegesho yaliyo inje ya duka la kuuzia magari yanaonekana. Magari kadhaa yanaonekana ikiwa ni pamoja na gari jeupe na jingine la rangi ya nyeusi. Mbele ya duka kuna madirisha makubwa ya vioo, na nembo ya gari ikionekana juu ya jengo hilo.

Mifuko midogo ya mikono iliyo sokotwa kwa urembo inaonyesha sokoni. Mifuko hiyo ime tengenezwa kwa nyuzi za rangi ya kahawa na cream zikiwa na mstari wa mlalo pia kuna michoro ya rangi nyeusi iliyo sokotwa ndani ya muundo wa mfuko. Mikanda ya ngozi ya rangi ya kahawa nyepesi imefungwa kwenye mifuko hio, ikiwezasha kubeba begani. Mifuko hio iko na ukubwa na maumbo tofauti.

Mifurushi mikubwa ya nguo za mitumba, imepangwa juu kwa juu. Kila kifurushi kikiwa kimefungwa kwa plastiki ya wazi, na kufungwa kwa mikanda myeusi ya plastiki, iliyofungwa kwa mtindo wa msalaba. Ndani ya mifurushi hiyo kuna mchanganyiko wa nguo zenye rangi na michoro tofauti. Zikionyesha utofauti wa mavazi yaliyomo.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi linaonekana. Huenda likiwa ni soko la kuuza matunda na mboga mbichi. Mbele kabisa kuna mrundiko mkubwa wa nyanya nyekundu na viazi vitamu vya zambarau. Mboga nyingine mbalimbali kama vile mboga za majani ya kijani na vitunguu vinaonekana kwenye makasha na meza za wauzaji. Watu kadhaa wakiwemo wauzaji na wateja wamejaa sokoni wakifanya manunuzi na mazungumzo.

Soko linaonekana likiwa na miavuli mingi ya rangi mbalimbali, hasa katika vivuli laini vya waridi, nyekundu, samawati na kijani ikiwa imejikusanya kwa karibu na kutoa kivuli juu ya vibanda na njia za kupitia. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kusongamana katika eneo la soko. Ardhi ni ya rangi ya udongo, mwepesi, wa kahawa na kijivu.

Chaguo mbalimbali za mazao mabichi ya kula, zinaonekana huenda zikiwa zimepangwa kwenye kibanda cha soko. Mbele kabisa kuna mirundiko mikubwa ya nyanya nyekundu na pilipili hoho za njano. Katikati na sehemu ya nyuma, kuna mboga za kijani kibichi kama vile matango, limau, pilipili hoho za kijani, pamoja na vitunguu vyekundu. Pia, kuna kikapu cha samawati kilichojaa mazao madogo ya rangi ya kijani.

Kiasi kikubwa cha viatu vya aina na mitindo mbalimbali vimeonyeshwa kwenye kibanda cha soko. Viatu hivyo vina rangi tofauti, tofauti na vinawakilisha mitindo ya kila aina. Sehemu ya kuwekea viatu ni kitambaa cha samawati kinachotandikwa kama jukwaa la kuonyesha bidhaa. Mtu mmoja ameketi katikati ya viatu hiyvo, ambaye ni muuzaji au mhudumu wa kibanda hicho.

Soko la barabarani limejaa wachuuzi waliopanga aina mbalimbali za mazao mabichi ,matunda ,mboga na mazao mengine ya yamepangwa juu ya meza na vibanda vilivyotengenezwa kwa vifaa rahisi kando barabara ,watu kadhaa wameketi na kusimama karibu na mazao hayo baadhi wakionekana kuuza huku wengine wakinunua, barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu, nyuma ya soko hilo majengo yanayozunguka barabara yanaonekana yakionyesha mazingira ya mjini.

Kibanda cha soko la wazi, kinachoonekana kinauza bidhaa za kitamaduni na mavazi ya asili. Mbele kabisa, bidhaa nyingi za mkononi kama vile sanamu za wanyama, zilizochongwa na mapambo mengine, zimetandazwa juu ya mikeka ardhini. Kwa nyuma, nguo na vitambaa vya rangi mbalimbali vimepangwa kwenye stendi za kunyeshea. Upande wa kulia, muuzaji yupo chini ya kivuli akisubiri na kuhudumia wateja.

Soko kubwa la ndani limejaa watu na mazao mbalimbali. Sanduku na vibanda vya mbao vimejaa maparachichi pamoja na matunda na mboga nyingine. Watu kadhaa wanatembea sokoni wakitazama na kununua bidhaa.

Soko la wazi ina meza nyingi za wauzaji zilizo chini ya miavuli na miti ya kutoa kivuli. Meza hizo zinaonyesha bidhaa nyinyi za kazi mikono hasa michoro na vitamba vya mapambo. Michoro inaonyesha wanyama, mandhari ya asili na michoro ya kubuni. Vitamba vina michoro changamano na rangi angavu.

Kwa hiki kibanda cha soko, ngoma nyingi za mbao zilizotengenezwa kwa mikono, zimepangwa zikiwa na ukubwa tofauti. Vitambaa vya mavazi ya kitamaduni, vyenye rangi ya angavu na michoro ya kupendeza hasa ya manjano na krimu zimewekwa na kuzungushwa karibu na ngoma hizo huku sakafu ya rangi nyepesi, inaonekana chini.

Kitita kikubwa cha vitunguu vyekundu kimefungwa kwenye mifuko ya wavu na kupangwa juu ya lori au trela la kijani nyepesi ,mwanamke aliyevaa kofia ya jua ya rangi nyepesi na sketi anaonekana kwa sehemu akifanya kazi katika mifuko hiyo ,mtu mwingine aliyevaa shati jekundu anaonekana juu ya rundo la mifuko ya vitunguu kwenye lori hilo.

Vibanda vingi vidogo venye rangi mbalimbali zimepangwa kwa safu na baadhi vina michoro ya kupendeza. Vibanda hivyo vimejengwa kwa vifaa nyepesi huenda mabati au vifaa vya aina hiyo. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kushughulika ndani ya eneo la soko.

Mwonekano wa nje wa jengo jeupe lenye madirisha yenye fremu za rangi nyeusi zinaonekana kuwa nyumba au jengo dogo la kibiashara. Mbele kuna uwanja wa saruji au wa lami, na mwanga mkali wa jua unaashiria kuwa ni siku yenye anga safi. Usanifu wa jengo hilo unaonekana kuwa wa kisasa.

Jengo la mstatili linaonekana kuwa la ghorofa kadhaa na upande wa mbele lina safu za wazi au mipasuo ya msatili iliyopangwa kwa usawa zilizopakwa kwa rangi ya samawati hafifu. Sehemu ya juu ya jengo ina paa lilopinda. Upande wa kulia wa jengo kuna sehemu ya ukuta uliotengenezwa kwa mbao au mabati ya rangi ya kahawa ulioko mbele ya eneo lenye nyasi ya rangi ya kahawa.

Barabara imepambwa na safu za nyumba za kisasa za ghorofa mbili, kila moja ikiwa huru na inaonekana kuwa ya kifamilia. Nyumba hizo zina rangi zilizochanganywa na manjano na kijivu, huku paa zake zikiwa zimefunikwa kwa vigae vyekundu vilivyong'aa chini ya mwangaza wa jua. Kila nyumba ina uwanja mdogo wa mbele au sehemu ya maegesho. Nguzo ya taa ya barabarani iko upande wa kushoto ikiashiria uwepo wa miundo mbinu ya kisasa.

Jengo la ghorofa lenye ghorofa kadhaa, linaonekana. Jengo hili lina rangi ya kahawa na kijivu nyepesi, na limepangwa kwa safu za madirisha. Pia kuna roshani zinazoonekana kati ya ghorofa hizo, zikiongeza muonekano wa kisasa na wakuvutia kwa jengo hilo.

Majengo ya kisasa yenye rangi nyepesi yamejengwa pande zote mbili za eneo lililopigwa lami. Kila jengo lina ghorofa kadhaa na paa tambarare. Vichaka vya kijani vimepandwa kando ya majengo na katikati ya nafasi zilizo kati yao. Pia magari machache yameegeshwa katika njia ya kupita kati ya majengo hayo.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi lenye paa ya rangi ya nyekundu, inaonekana katikati, na mbele yake limejengwa na matofali yenye rangi ya kijivu. Upande wa kulia, kuna jengo jingine lenye ukuta wa rangi ya njano, na haya majengo yote yanaonekana kuwa ya makaazi au ya biashara.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi linaonekana likiwa katika hatua ya ujenzi. Lipo kwa rangi nyeupe na limezungukwa na mbao nyingi zinazofunika sehemu kubwa ya nje. Madirisha ya umbo la mstatili yanaonekana katika hatua tofauti za ukamilishaji, mengi yakiwa wazi bila vioo.

Mkusanyiko mkubwa wa majengo yenye urefu na mitindo tofauti ya usanifu unaonekana ukienea katika mandhari. Majengo hayo yana rangi mbalimbali hasa kahawa na kijivu. Baadhi ya majengo ni marefu na ya kisasa huku mengine yakiwa mafupi na yamebanana kwa karibu.

Jengo lenye rangi ya nyeupe, likiwa na ngazi kadhaa za roshani zinazonyooka kwa urefu wa uso wa mbele wa jengo. Mipini ya roshani inaonekana kuwa ya kijivu au ya samawati iliyokolea. Muundo wa jengo ni wa ghorofa nyingi na unaonekana wa kisasa. Pembeni za jengo upande wa kulia na kushoto, kuna miti yenye majani mabichi yaliyostawi vizuri.

Jengo lina rangi ya nyeupe ikiwa na mapambo ya rangi ya samawati kwenye baadhi ya sehemu za mbele madirisha mingi yanaonekana kwenye ghorofa za juu sakafu ya chini lina maduka au biashara eneo la chini ya jengo lina mawe na taka zilizotapakaa na magari machache yameegeshwa mbele ya jengo hilo.

Majengo kadhaa ya ghorofa yanayoonekana yakiangaza kwa taa yakionyesha kuta za rangi ya krimu. Miti na majani mbele yake yanatenganisha mandhari ya jiji na mandhari ya asili.

Majengo mawili ya ghorofa yanaonekana kwa wazi yakiwa mbele na anga ya samawati isiyo na mawingu. Jengo la kushoto lina rangi ya kijani kibichi yenye majano kidogo. Jengo la kulia, lina rangi ya hudhurungi nyepesi nalo lina mgawanyiko wa vyumba vya mstatili. Kati ya majengo hayo na ardhi kuna miundo mingine kama vibanda na makaazi tofauti tofauti.

Jengo la ghorofa nyingi lililojengwa, inaonekana na ukuta wake wa nje una rangi ya machungwa. Madirisha yamepangwa kwa mpangilio wa kawaida katika kila ghorofa. Juu kuna paa tambarare lenye sehemu iliyofunikwa. Jengo limesimama kwenye kiwanja kilichosafishwa chenye nyasi kavu, vichaka vya rangi ya kahawa, ukuta mfupi na wa mawe unaonekana chini ya jengo hilo.

Jengo lenye rangi ya kijivu na nyeupe linaonekana na lina madirisha mengi yaliyo wima, juu ya paa kuna mnara mwembamba unaochomoza juu anga ni la rangi ya samawati lenye mawingu mweupe yaliyotawanyika, miti na mimea ya kijani inaonekana chini ya pembeni mwa jengo hilo.

Sehemu ya duka kuu inaonekana ikiwa na kuta za rangi ya krimu nyepesi zilizo na vigae vya ukutani vinavyofanana na matofali meupe. Kuna meza na sehemu za kuonyesha samaki wa aina mbalimbali zilizotengenezwa kwa chuma cha pua. Samaki wamepangwa kwenye mabanda ya kuonyesha kwa mpangilio mzuri. Juu ya meza hio kuna skrini ya kidijitali iliyowekwa ukutani ya kuonyesha bei au taarifa kuhusu bidhaa.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa za michezo inaonyesha mashine mbali mbali za mazoezi zilizo pangwa kwa safu juu ya sakafu ya nyasi bandia ya kijani kibichi. Mashine nyingi zina rangi nyeusi, na kijivu. Duka hilo lina rafu nyingi zilizo jaa bidhaa mbali mbali zikiwemo vinywaji vya michezo na bidhaa nyingine za afya na mazoezi. Dari ni refu na mwanga mwingi wa taa umeangaza eneo lote ikiwa na muonekano wa kisasa na mpangilio ulio pangika vizuri.

Ndani ya duka kuu kuna mwangaza mwingi na bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa safu nadhifu, bidhaa zilizofungashwa aina tofauti zinaonekana wazi duka lina muundo wa kisasa na safi nikiwa na sakafu ya vigae vya rangi ya kijivu ,sehemu ya malipo zinaonekana pamoja na toroli za kubebea bidhaa muundo wa jengo unaonekana wazi kupitia paa lenye fremu za chuma na mlango mkubwa wa chuma.

Duka la nguo, linaonyesha meza kubwa, zilizojazwa nguo zilizopangwa na kukunjwa kwa rafu. Nguo hizo zinaonekana kuwa za rangi, na miundo mbalimbali. Sakafu ni ya vigae venye rangi nyepesi, na mandhari ya nyuma, inaonyesha sehemu zaidi ya maonyesho, na rafu za duka, zikiwa zimejaa bidhaa nyingine za mavazi.

Sehemu ya duka kuu inaonyesha safu kadhaa za rafu za chuma cha kijivu kilicho kolea zilizojaa bidhaa mbalimbali za usafi na matumizi ya nyumbani. Chupa na vyombo vya rangi, ukubwa na maumbo tofauti vinaonekana vikiwa vimepangwa kwa mpangilio. Sakafu ni ya zege ya kijivu hafifu yenye madoadoa.

Sehemu ya duka kuu inaonyesha rafu kadhaa za chuma zilizojaa aina mbalimbali za mikate. Mikate hiyo imefungwa kwa plastiki au karatasi ikiwa na maumbo na ukubwa tofauti. Troli ya manunuzi inaonekana katikati ya sehemu ya chini ya duka na sakafu ina rangi ya kijivu hafifu na taa za dari zinatoa mwanga mkali ndani ya duka hilo.

Sehemu ya duka kuu inaonyesha safu kadhaa za viombo vya plastiki za kuhifadhia zikiwa na rangi na ukubwa tofautitofauti, zimepangwa kwenye rafu za chuma. Wateja wakiwemo wanawake wanaonekana wakichunguza bidhaa hizo na kuchagua kutoka kwenye rafu. Sakafu ni ya vigae vya rangi ya kijivu hafifu. Katika mandhari ya nyuma, wateja wengine wanaonekana wakiendelea na ununuzi wao huku baadhi yao wakifikia bidhaa kwenye rafu ya duka hiyo.

Sehemu ya duka ya idara ya vifaa vya umeme, au jikoni, inaonekana na rafu kadhaa ambazo zimepangwa na kujazwa vitu mbalimbali vya jikoni, vikiwa katika rangi na ukubwa tofauti. Vingi vya vifaa hivyo, vimefungwa kwenye masanduku. Sakafu ina vigae vya rangi ya kahawa nyepesi, na ndani ya duka, kuna mwangaza mkali unaotoka kwenye taa zilizowekwa juu na watu wachache wanaonekana sehemu ya kati, kwa umbali kiasi.

Sehemu ya duka ya vyakula inaonyesha rafu nyingi zilizopangwa juu kwa juu, zikiwa zimejaa vitafuno na bidhaa ndogo zilizofunganishwa kwa njia mbalimbali. Rafu hizo zina muundo wa chuma wa kijivu hafifu na zimejaa bidhaa za rangi na maumbo tofauti. Watu wachache wanaonekana wakitembea nyuma ya sehemu ya duka na sakafu ni ya vigae vya kijivu nyepesi.

Duka kuu inaonekana ikiwa na mikokoteni ya mbao ya maonyesho iliyopangwa upande mmoja ikiwa imejaa aina mbalimbali za mikate na bidhaa zilizokwa. Sehemu ya friji pia inaonekana ikiwa na bidhaa mbalimbali za nyama. Maeneo mengine ya maonyesho yanaonyesha vinywaji vilivyopakiwa pamoja na bidhaa nyingine tofauti. Wateja wachache wanaonekana wakitembea ndani ya duka hilo wakiendelea na ununuzi wao.

Sanduku la kuonyesha bidhaa lililohifadhiwa kwa baridi katika duka la vyakula, limejaa vyombo mbalimbali vya bidhaa za maziwa. Aina tofauti za mtindi, maziwa na bidhaa nyingine za maziwa, zimepangwa kwenye rafu kadhaa. Vyombo hivyo vina rangi tofauti na lebo mbalimbali zikionyesha chapa na ladha mbalimbali za bidhaa hizo.

Sehemu ya rafu ya duka inaonyesha mirundo kadhaa ya masanduku ambayo yana vitambaa au vifaa vya malazi kama magodoro. Masanduku hayo yana rangi na michoro mbalimbali ikiwemo nyekundu, kahawa, samawati na bidhaa enye michoro iliyochapiishwa. Kila mrundo wa masanduku unaonekana kuwa na ukubwa na umuhimu sana na yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya rafu.

Sehemu ya duka kuu inaonekana ikiwa na rafu kadhaa zilizojaa bidhaa mbalimbali kando ya kuta za njia ya kupita. Watu kadhaa wanatembea ndani ya njia hiyo wakionekana kuwa wateja wanaonunua bidhaa. Baiskeli ndogo kadhaa za watoto zimewekwa ndani ya njia hiyo. Dari ni jeupe na lina taa za umeme za mrija, huku sakafu ikiwa na vigae vya krimu nyepesi.

Sehemu ya mikate katika duka inaonekana ikiwa na kabati refu lenye maonyesho yenye vioo, mbele lililojaa keki, mikate na vitafuno mbali mbali vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kabati hilo ni la langi ya giza. Rafu za bidhaa zenye mikate na bidhaa zingine zilizoekwa, zimepangwa kando ya njia. Sakafu ya duka iko na vigae vyenye muundo ya kigeometri; yenye rangi ya kahawa na kijivu.

Katika sehemu ya kahawa ya duka kubwa la bidhaa, kuna safu nyingi za bidhaa za kahawa zilizopangwa kwenye rafu. Vifurushi vina ukubwa na rangi tofauti kama vile nyeusi, kahawa, manjano na kijani. Baadhi ya vifurushi vina michoro na lebo. Pia, kuna chupa za vinywaji vingine kama chai na mchanganyiko wa kahawa vikiwa katikati ya safu za vifurushi vya kahawa.

Sehemu ya duka ya vyakula ina rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali za chakula na vinywaji. Katikati ya njia, kuna sanduku la kahawa lililo wazi, likiwa limelala sakafuni. Sakafu imefunikwa kwa vigae vya rangi ya kijivu. Rafu ni za chuma za kijivu na bidhaa juu yake zina rangi na ukubwa tofauti tofauti.

Sanduku la glasi inaonyesha mandazi na keki nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna aina mbalimbali za keki kama vile keki za tabaka, mikate ya kufiringishwa na vitafunwa vingine tofauti tofauti. Baadhi ya keki zimekatwa kwa vipande na rangi za mandazi ni tofauti kuanzia krimu, nyeupe, machungwa, nyekundu na kijani.

Sehemu ya duka yenye njia pana na ina safu nyingi za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasaa chakula. Watu kadhaa wanatembea huku wengine wamesimama karibu na rafu hizo. Dari ni refu yenye kishikilio na muundo wa chuma na limepambwa na mstari mrefu wa taa za umeme zinazoongoza kutoka juu.

Rundo kubwa za taulo za karatasi zimepangwa juu ya jukwaa lililoinuliwa ndani ya duka ya vyakula. Maboksi ya mstatili yamefungwa kwa rangi ya samawati na nyeupe; na yamepangwa juu kwa juu kuunda maonyesho makubwa. Bidhaa nyingine za dukani kama vile bidhaa zilizofungashwa na chupa zinaonekana kwenye rafu ya nyuma.